Mwanariadha aliyefaulu kwenda kuhakikisha atawakilisha nchi yake ya taifa Kenya mwaka elfu mbili ishirini na nne Paris nchini Ufaransa, aliyevalia sare zake za Kenya na kofia nyeusi yuko nje pembezoni mwake ni bahari.

Kuna chuma cha rangi kieusi, mlango uliopakwa rangi nyekundu inaashiria chuma kilichoweza kuwekwa vitu ndani. Ukuta upo na rangi mbili tofauti; mojawapo ni rangi ya brauni na juu hapo kuna rangi ya manjano.

Hapa ni katika chuo kikuu kinachojulikana kama Teknikali cha Mombasa. Mwanamke aliyevalia buibui na mtandio wa bluu anaonekana akienda kuingia. Watu waliovalia sare tofauti nao wamebeba mabagi wakiandamana wakielekea humo ndani.

Shule ya upili iliowekwa alama katika ukuta huo wa rangi ya brauni. Miti yaliyonawiri pembezoni mwake ni ya rangi ya kijani hata pia manyasi yapo. Kuna chuma cheupe kilicho chini. Ukuta mweupe unaonekaniwa pia.

Katika kitabu cha Kiswahili, Kipindi Cha Pili; Lishe Bora; Sarufi ya matumizi ya hiki na hivi. Mzee mmoja anaonekaniwa amevalia sare ya kiislamu. Amevaa kanzu nyeupe, viatu, koti na kofia. Chini yake kuna kijana aliyevalia sare zake za shule. Amevaa manjano, nyekundu soksi na hata ameshikilia kitu kingine mkononi.

Wanamichezo waliojumuika pamoja mmoja wao akiwa ni mlemavu. Wameshikilia bango kubwa wakiashiria furaha yao. Wamevaa nguo zao za kazi zilizo na rangi tofauti; nyekundu, kijani, bango lililo na rangi nyeupe.

Wavulana na wasichana wanaonekaniwa wakijumuika pamoja wakishuhudia bendera kuu ya nchi ya Kenya. Pembezoni mwa picha hio pia kuna watu wamekaa na bendera juu zinang'aa. Watu wengine wanaonekaniwa wakiwaongoza wamevalia sare pia. Wanasukuma magari wavulana wakiwapeleka wasichana hao walio na ulemavu.

Watu waliosimama ni walemavu. Wako na talanta ya kucheza mpira. Wamevaa sare zao za kazi zimenawiri zinaashiria kuwa wametoka nchi ya Kenya. Wao wamesimama katika uwanja ulio na rangi ya kijani.

Shuleni humu ni kwa watu wanaojifunza ualimu. Jina lake linajulikana kama Kwale. Ipo eneo ya upande wa pili wa kuvuka kivuko cha feri. Kwa upande mwingine milango yaliyo na chuma, yalijengwa na rangi na kupakwa nyeusi.